Kundi la wanawake waliokaa kwenye viti vya magurudumu, wote wakiwa wamevaa fulana nyekundu zilizoandikwa Kenya, wanashikana mikono kwa mduara, ishara ya mshikamano na umoja. Inaonekana ni timu au kikundi maalum cha wanawake wenye ulemavu wakishiriki kwenye shughuli ya kijamii.

Hii hapa inaonyesha idadi ya miezi katika mwaka. Na pia imechorwa Kwa upande kama vile miezi ya october ,miezi ya November na miezi ya December .Haya yote yameandikwa Kwa hayo makaratasi.

Ni kitabu cha kiingereza kinacho tumika kufundisha watoto wa gredi ya pili hasa katika darasa la chini, ili wajue vile kusoma na kuandika na pia kusoma hadithi fupi na wajue sentensi rahisi.

Hapa ni darasa ambalo nilojaa dawati na kiti . Ukiangalia dawati kuna kitabu ambayo iliekwa juu yake na pia ukiangalia umbao imechorwa ya ina mkono ya binadamu.

Inaonyeshwa ya kwamba kuna watu wawili, mmoja akivaa jezi nyekundu akiwa amebeba kitu nyeusi mkononi na pia amevaa glovu na huyu mwingine amekaa juu ya isili ambazo anajaribu kufanya mazoezi ili apate siha njema katika mwili wake.

Hapa ukiangalia unaona vitabu ambazo zimeandikwa nambari ya hisabati huku kuna mchoro ambao ni funzo la kipepeo na pia ukiangalia hapa kumechorwa mamba ambayo pia inasaidia wanafunze mambo zaidi ya hesabu.

Hii inaonyesha ya kwamba ni ratiba ya wiki ambazo inaanzia Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na Ijumaa na Jumamosi. Hii inaashiria kufuatilia maagizo na kufanya kazi haraka.

Hii inaonyesha ya kwamba, kuna watu kadhaa ambao wamejumuika mahali huku wakivaa sare jekundu na suruari nyeusi, huku wakishika kadi ya rangi ya manjano na huku mbele ukiangalia kuna mchezaji ambaye anakaa kwenye gari lake.

Hawa ni wakimbiaji wa aina mbali mbali katika nchini, ambao wanamkimbilia kila mtu nchi yake. Katika hawa watu, mmoja anamkimbilia nchi ya kenya, na wengine wawili katika nchi nyingine.

Hiyo inaonekana ya kwamba kuna mtu mmoja ambaye ako juu ya baiskeli akiendesha kwa kasi, na pia amevaa kofia ambayo inamkinga ili asipate jua.

Hii inaonyesha ya kwamba, kuna timu mbili ambayo wanataka kucheza kandanda huku wakivaa sare nyeusi na sare ya kijani ambao ni walemavu, pia kuna msaidizi mkuu ambaye amevaa kaptura na fulana jekundu.

Kuna meza na viti vya wanafunzi vilivyopangwa vizuri kwa safu. Ukiangalia juu ya meza kuna karatasi ambayo ni jeupe.

Kuna ukuta wajengo yenye rangi ya krimu, dirisha ndogo la vioo upande wa kulia. Sakafu hii ni safi na imetandikwa kwa vigae vya rangi hudhurungi, nguzo za rangi nyeusi zimesimama kuunga mkono paa la dari jeupe.

Wanaume wawili wanacheza mpira kwenye uwanja wa changa wote wawili wana uremavu wa miguu na wanatumia magongo ya kutembea. Mmoja amevaa jezi ya kijana, mwingine nyekundu. Mpira uko karibu na mchezaji wa jezi nyekundu ambaye anaonekana akiendeleza. Kuna ukuta na mti nyuma yao.

Kabati la kuifadhia vifaa vya kielektroniki hasa laptop au tableti likiwa limefugwa kwa kifunguo. Kabati hilo lina magurudumu jambo linalorahisisha kuagizwa kutoka sehemu moja hadi nyingine. Juu ya kabati kuna baadhi ya katarasi na vifaa vinachoonekana kuwa ni cha kufudishia.

Hii inaonyesha ya kwamba kuna wanamke wawili ambao wanakimbia wakiwa wameshikana mkono,. na wale wengine huku wanaketi chini wakiwa wanangalia na hapo .Inaonekana ya kwamba ni wasichana hao wawili kama wanakimbia mmoja akivaa miwani.

haya ni maadishi ya alfabeti kuanzia A hadi Za na imeandikwa sehemu fulani na pande ingine ukiangalia unaona mwandiko ulioandikwa happy na ikona rangi ya nyekundu

Hii inaonyesha ya kwamba kuna computer ambayo imeekwa juu ya meza na pia kuna mouse yake ambayo zilikuwa zikitumika kwenye laptop . Na pia hapo mbele kuna kiti jeupe ya kukalia wenye wanatumia computer hio.

Kuna darasa ambalo lenye ubao mweupe ulioandikwa kwa kalamu. Na pia hii darasa inaonekana kama ni wazi, haikudhihirihswa kwamba kuna wanafunzi. Na rangi ya ukuta ukiangalia ni kijani.

Inamaanisha ya kwamba, kuna kitabu ch gredi ya pili ambayo imechorwa na watu, wanaume wawili huku wakipanda farasi. Wakiendesha farasi na wakienda kwa kasi huku mmoja akivaa jezi kijani na huku yule mwingine akivaa jezi ya njano.

Hii ubao ya maagizo wa shuleni ambaye inawapa wanafunzi na walimu Sheria au kanuni za shuleni vile inaendelea ili wanafunzi wapite katika maisha yao wakiwa shuleni na pia wakiwa nje.

Hii inamaanisha ya kwamba kuna mlango jekundu ambalo limeandikwa gredi sita na jina la mwalimu Mr Omondi. Hii inamaanisha ya kwamba ni darasa la gredi sita na pia hapo kuna ukuta ambao bado halijakamilika.

Hii inaonyesha ya kwamba, kuna mtu mmoja ambaye amevaa suti huku akiwa na mikrofoni akimwambia watu wake kitu na ni waziri wa elimu ambaye alikuwa mbeleni na hapo mkono yake ameshika waraka jeupe.

Hii apa inaonyesha yakwamba imeandikwa shule ni kuu, na pia imeandikwa ofisi. Hii ni ishira ya kwamba hapa ni ofisi ya shule huu ambao walimu wanahudumiwa na pia wanaketi chini baada ya kumfunza watoto.

Hii inaonyesha ya kwamba, kuna timu moja wa soccer ambayo wote ni walemavu. Huku wakitaka kucheza mpira na kushiriki katika mchezo. Hii inaashiria sana katika kucheza na kushiriki mchezo.

Kuna mtu mlemavu ambaye anaendesha gari lake, huku akiwa na vitabu za aina mbalimbali kwa kuwa juu yake na pia anavaa saa ambayo ni nyeusi.

Ni rundu ya karatasi za rangi mbalimbali zilizokunjwa na kupangwa kwa wima kwenye konteina au chombo maalum. Karatasi hizi ni rangi tofauti kama vile pinki, njano, buluu, na nyeupe. Zinaweza kutumika kwa shughuli za elimu darasani kama vile kutengeneza mabango, michoro ya wanafunzi na kazi za sanaa na ufundi.

Chumba hiki ni maabara ya chemia na maabara ya biologia .Maabara ya chemia ni sehemu ambayo wanafunzi hufunzwa kemikali na maabara ya biologia hufunza shuleni wanafunzi sehemu ya sayansi

Hizi ni chombo maalum ambao cha kuvutia ubao na huku ukiangalia kuna ubao ambayo inafaa kufutwa na hii chombo.

Hii hapa ni jedwali ama ratiba ya shule ambayo inasaidia masomo katika shuleni hii inashiria ya kwamba kila mwalimu ajue wakati wa somo lake kufunza na wakati somo lake zinaisha.

Hapa Kuna mwanamke mmoja ambaye amevaa fulana nyekundu na pia amevaa nguo za sport akiwa amekaa na kufanya zoezi ya mwili, zoezi ya mwili huimarisha afya na kumpa kazi kufanya na kuendeleza maisha.

Unapotazama hii picha, inatuonyesha ya kwamba kuna kompyuta moja ambayo imewekwa juu ya meza na pia kuna vitabu ambazo zimepakwa, kitabu chenye gredi ya sita, na pia kuna laptop zingine ambayo.

Kuna mwalimu na mwanafunzi wake, mwalimu huyu ako na kitabu na pia ako na koti nyeusi na pia mwanafunzi amevaa sare ya shule, kaptura nyekundu na soksi nyekundu na pia viatu nyeusi.

Hii inaonekana ya kwamba, ni daraja la kwanza katika sekondari ambayo inaitwa kidato cha kwanza, na hii ni mlango yao ya kusoma wakati wanapotaka kuingia darasa.